Wamama hawa wanaonekana kubeba mitungi kwenye migongo yao, mitungi yenyewe ni ya rangi ya manjano. Pia kuna mwenye anaonekana kubeba mtoto kwa leso na kumweka mguu upande wa mbele.

Huyu amevalia koti nyeupe, mkononi ameshika mashini zinazikagua meno na pia kwa kichwa amevalia mashini ama ya kumulikia tochi na kwenye mdomo amevalia barakoa. Nyuma yake kuna madaktari wengine waliosimama na wengine wameketi. Kando kando kuna watu walioketi.

Daktari huyu anaonekana kuweka dawa kwenye maboksi. Amevalia sare rasmi ya nguo za hospitalini ikiwa kwenye kichwa kofia amevalia barakoa na kwa mwili amevalia koti nyeupe. Nyuma yake kuna mgonjwa aliyeketi, anaonekana kwa ishara ya kiatu.

Dawa hizi, za ugonjwa njano, ambao unatapakaa sana kwenye maeneo ya uchafu. Kando yake, kuna sindano iliyotayarishwa ili kufyonza dawa na pia kuna barakoa iliyoko.

Mtu huyu anaonekana kufulizia dawa kwa mandhari yaliyozingirwa na mabati kanakwamba ni kuua wadudu wadogo wadogo wanaotembea ama kuonekana katika mazingira haya. Amevalia vazi rasmi juu hadi chini na mkono umevalia glovu.

Huyu anapea mtoto chanjo, amevalia kofia nyeusi na nyeusi lenye nembo kwenye mgongo. Kando yake kuna mama aliyeshika mtoto amevalia kofia ya samawati na blauzi ya nyekundu. Kando pia kuna chifu na watu wengine wanaoshuhudia kupeana chanjo.

Mwanadada huyu anaonekana kuvalia glovu kwenye mkono, barakoa kwenye mdomo. Na kwenye mkono wa kushoto, ameshika barakoa, ishara kwamba atazipeana watu kadhaa. Amevamia shati nyekundu, kando yake kunaonekana wanabiashara wakipita na mashughuli zao.

Watatu wamo kwenye tanki la maji wakichota. Tanki lenyewe ni la rangi la samawati. Watoto wakishika kila mmoja ameshika chupa yake ya maji. Kando yake kunaonekana mwalimu amesimama kwenye darasa ili kuangalia wanavyochota maji.

Watu hawa wako kwenye maonyesho ya kilimo. Mbele yao kuna afisa anayewaelezea jinsi ya kufanya ama ya kuendeza masharti hayo. Wote wamevalia sare kadhaa ikiwemo koti nyeupe na gambuti kwenye miguu na kwenye mkono kuna mwenye anayeweza kuonekana kuwa na kitabu na kando yake kuna tangi ama jokovu la kuoshea mkono.

Mtu huyu akinyunyizia dawa anaonekana akiwa ameinama amepiga magoti kwenye mkono amevalia glovu na nguo rasmi zilizofunika kichwa hadi miguu anafungua dawa iliyo kwa mtungi wa rangi nyeupe kandokando pia kuna dawa ya rangi ya kijani kibichi iliyoko na ingine ya samawati, nyuma pia kuna maboxi yaliyo kwenye rafu.

Vitanda hivi viko kwenye wodi, ni vya rangi nyeupe, vimewekelewa nguo nyeupe na chini kuna matairi ya kusukuma kitanda hiki upande wa pili hadi upande wa pili, na kunaonekana daktari mwenye aliyevalia nguo rasmi koti nyeupe akionekana kupita kukagua. Na mbele kuna tarakilishi inaonekana ikiongea.

Daktari huyu anaonekana kupea mtoto chanjo. Kando yake kuna watu waliosimama, watu kuvalia barakoa na pia mama mzazi huyu anaonekana kushikilia mtoto aliyevalia nguo nyekundu na barakoa kwenye mdomo wake.

Watoto hawa wawili wananawa mikono, kwenye beseni ya maji inayotiririka. Nyuma yao, kuna madarasa mawili ya shule. Kando kando pia, kuna gari lililoegeshwa. Wao wenyewe, wamekaa mbali wa mita moja.

Daktari huyu yumo kwenye chumba chake cha kufanyia ama kuhudumia wagonjwa. Anaonekana kushika boxi lake na kueka madawa ndani. Amevalia koti nyeupe na kuvaa kofia ya kiislamu kwenye kichwa na kuweka kalamu zake kwenye mifuko wa shati.

Gari hii aina ya pikapu inaonekana kupita kwenye mafuriko ya maji. Kando kando kuna miti iliyomea na ingine ikisakamwa na maji. Kwenye barabara kuna jumba limefunikwa.

Zahanati hii daktari huyu anaonekana kujipangapanga ili kuhudumia mtoto huyu mwenye kuvalia nguo nyekundu. Daktari amesimama kuvalia koti nyeupe. Kando yake pia kuna kitanda cha hospitali na chini kuna taka ama chombo cha kutupia takataka ya rangi ya manjano kilicho chini ya rafu hili. Na pia kunaonekana milango kadha kadha za hospitalini.

Madaktari hawa wamo kwenye zahanati ili kukagua mgonjwa meno. Wengine wanaonekana wakiwa wamesimama na kuvalia barakoa na koti zao nyeupe, wakiwa na sahani wameshikilia ili kusaidia daktari wa meno anayeendelea kung'oa meno. Kando kando kuna watu walioketi kungojea zamu yao.

Mtu huyu amevaa vazi rasmi na kufyonza dawa mgongoni amebeba pump anayotumia kubeba dawa na kwa kichwa amevalia nguo nyeupe hadi chini na mikononi amevalia glovu na kwa mapua amevalia barakoa na viatu rasmi, kando yake pia kuna mtu mwingine akiendelea na taratibu huo wa kupulizia dawa.

Dau hili linaelea juu ya maji. Limebeba vitu kana kwamba kuna mtu alikuwa ama anahama kuelekea nyenda upande wa pili. Amebeba godoro, begi na kuna mwenye aliyevalia nguo nyekundu anaonekana akiendesha dau hili.

Daktari huyu yumo kwenye chumba chake anaonekana kung'oa meno mtu huyu aliyelala chini kwenye kitanda hiki mbele yake kuna tarakilishi nyeupe na kando kuna meza na kifaa cha kuwekea vitumizi vyake anapoendelea kung'oa meno.

Mhudumu huyu anapea chanjo mtoto aliyeshikiliwa na mamake mwenye kuvalia shati nyekundu, kando kando pia kuna wahudumu walionekana kusimama ili kushuhudia ili kupeana chanjo.

Hawa wanazoa maji kwenye mlango mkuu wa kuingilia kana kwamba mafuriko ya kwamba kuingia kwenye nyimba wamebeba beseni na mwingine kushikilia ndoo kwenye mkono. Amevalia shati ya samawati na kwenye miguu amevalia viatu vya open

Daktari huyu wa mifugo amevalia mavazi rasmi ikiwemo glovu, mavazi ya manjano na kuna mwingine anaonekana kushika pembe ya ng'ombe, na huyu mwingine kuweka kidude kwenye mapua ya ng'ombe.

Daktari huyu ameshikia mtoto mchanga mkononi na kumfunika gubigubi na blanketi ya rangi ya samawati. Yeye mwenyewe amevalia barakoa kwenye mdomo na pia kichwa amevalia kifunio ha nywele na chini amevalia mavazi rasmi ya hospitali.

Wauguzi hawa wawili wamevalia bako kwenye midomo. Mikononi wameshika vifaa vya kutumia ama kuweka kwenye mdomo na kukagua meno ya mtu. Kandokando kuna vibakuli vya kuwekea...

Muuguzi huyu anamdunga mtoto sindano mwenye kushikiliwa na mama mzazi, nyuma yake kuna watoto wachanga wameketi chini wanaendelea kupewa matibabu ,na mbele yao kuna mama amevalia sketi nyekundu ameshikilia mtoto ameonekana amesimama ili kugonjea kupewa huduma hii.

Muuguzi huyu yuko kwenye chumba cha lab cha kiteknolojia ilikufanya ama kupima viungo tofauti, kando yake kuna glasi na virubitisho vidogo vidogo anavyovitumia kuweka sampuli anazozichukuwa.

Muuguzi huyu anadunga sindano mama huyu aliyekita kwa kiti. Anaonekana kushika macho yake kuashiria kwamba uchungu wa sindano. Amevalia nguo za kiasili ya Masai, ni kama kwenye mkono shanga na kujitanda leso kwenye kichwa, na kwa miguu hadi kwa kiuno. Muuguzi huyu naye amevalia nguo rasmi ya hospitalini.

Daktari huyu yumo kwenye zahanati. Kando yake ako na msaidizi wake anayemsaidia kukagua mtoto mdogo, aliyelazwa kwenye kitanda, kwa wadi hii. Nyuma kuna kiti nyeusi na mlango ulioko.

Watu hawa wawili wamesimama inje ya choo, wako kwenye mazungumzo wakiongea kuhusu ama kujadiliana kuhusu mambo na afya kando yao, kuna maandishi yaliyoandikwa kwa kiingereza kuashiria kuosha mkono na kando pia kuna choo mbili za shule zikiwemo za wanaume na wasichana.

Wauguzi hawa ambao wako kwenye chumba chao. Katikati yao kuna mgonjwa wanayemlaza ambaye wanamwangalia kwa utaratibu kwenye meno, wakiwa wamevalia wote glovu na manguo rasmi zao za kufanyia ama kufanyia kazi.

Muuguzi huyu ameketi, kando yake kuna mgonjwa anayemtazama macho kwa kutumia vifaa amevalia barakoa na shati nyeupe na katikati. Kuna kiungo ama mashini anayoitumia kuwekelea mgonjwa huyo kwenye uso wake na kuitazama kwa upande mwingine.

Mwanadada huyu ameshikilia dawa ya aina ya covid ama ya kutibu gonjwa la covid . Mkononi mwako ako na pete aina kwenye kidole cha gumba na pia kwenye kidole cha harusi. Amevalia chain kwenye shingo yake na nywele yake kui..., na kucha zake pia kuzipaka dawa.

Huu wamo kwenye chumba cha kufanyia matibabu ya macho. Katikati yao, kuna mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maarufu cha hosipitalini na pia nyuma kuna kifaa cha kumulikia, nao wenyewe wamevalia barakoa na nguo rasmi ya kufanyia ukaguzi.

...Yamebebwa na maji, yamo kwenye kando ya mto. Kando yake kunaonekana ni nyumba za gorofa zilizosimama na pia kuna zingine zilimo chini za mabati kana kwamba ni slum watu wanamoishi.

Dawa hizi zimo kwenye meza ya daktari hospitalini. Anaonekana kuchukua sindano na kufyonza dawa ya kutibu maradhi ya measles kwa watoto wadogo na kuwapea chanjo.

Mtu huyu yuko kwenye zahanati. Kando yake kuna daktari aliyevalia koti nyeupe na yeye mwenyewe amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi ameketi na anaonekana kupewa maagizo na daktari kuhusu maumbile ya wanaume.

Mafuriko haya yameonekana kuzaga maeneo haya. Maji yametapakaa kila mahali. Majumba yamefurikwa na maji ikiwa maji yenyewe ya rangi ya brown .

Daktari huyu anadunga sindano mtu huyu. Anaonekana pia akivalia njuga kwenye shingo, kujitanda shuka kwenye shingo, na kuvalia barakoa kwenye mdomo wake, na daktari huyu pia amevalia sare rasmi iliyo na nembo iliyochapikwa nyuma ya rangi ya samawati.

Wakakuguzi hawa wa shirika ku la Kimarekani wanaonekana kupiga dawa ama kufuliza dawa kwa mandhari ya hospitali, wamevalia vazi rasmi ambayo ni overoli nyeupe na kwa mkono wamevalia glavu.

Gavana wa kisumu daktari Anyang' Nyong' ako hospitalini kuangalia mtoto mdogo aliyelazwa. Mama yake ako kando amevalia nguo rasmi nyeupe na yeye mwenye kavalia rangi ya kijivu. Mbele yake kuna flaski ya chai.

Wahudumu hawa wa afya wanapokea vifaa na maagizo kutoka kwa aliyekuwa afisa mkuu wa afya, Deborah Makokha. Nyuma yake, kuna wanaume wamesimama wakiwa pia wanamtazama.

Watu hawa wanashangazwa na tukio la maporomoko kufuatia mvua kubwa ilionyesha na momonyoko wa udongo kwenye daraja hii. Chini yake kuna maji yanayopita ikiwa ya rangi ya kahawa.

Mtu huyu amevalia ovaroli ya rangi ya samawia na juu ameweka barakoa na mikono amebeba mitungi mbili, moja ikiwa rangi ya manjano na ingine rangi ya samawati na ikiwa na chapa ya kuonyesha hatari.

Mkulima huyu ananyunyuzia mimea zake dawa amevalia sare rasmi ya shamba ikiwemo gumboot kwa miguu, ovaroli kwa mwili na kwenye mkono ameshika kinyunyuzi dawa na glovu.

Daktari huyu anaonekana kumdunga mgonjwa sindano, amevalia nguo rasmi ya kazi, glovu, mkononi ako na sindano, barakoa na nguo ya samawia. Kando yake kumeketi wagonjwa wengine wakisubiri kutibiwa.

Daktari huyu wa meno anaonekana kuelezea mgonjwa jinsi ya kupiga mswaki. Mkononi ameshika mswaki na mkono wa kulia ameshikilia thabajo ambayo inaonyeshwa kufundishwa jinsi unavyotumia mswaki. Yeye mwenyewe amevalia barakoa na jezi rasmi ya kazi yenye rangi nyekundu.

Dawa hizi za habali zimewekwa kwenye rafu, kuashiria kwamba zinauzwa. Zinakaa kwenye chupa nyeupe. Kando kando, zimechorwa maandishi ya kijani kibichi, mengine rangi nyeusi.

Mlinzi huyu amesimama tisti. Yuko kwenye tanki kuosha mikono zake na sabuni. Kando yake kuna mlango kuu wa kuingia ambao anazidi kuchunga. Amevalia sare rasmi nyeusi.

Mama huyu yuko kwenye tenki anaosha mikono zake. Kando yake kuna mtoto mdogo anayemwangalia. Amevalia barakoa ya rangi ya manjano. Chini amevalia rangi ya kahawa na juu kuna rangi ya samawati na kando pia kuna miti na vibanda.

Wanafunzi hawa wanaosha mikono kwenye mferenji wakitumia sabuni, mmoja wao amevaa barakoa mdomo, na kubeba begi ya rangi ya samawati, na akavalia shati ya rangi ya majano, kando kando kuna hema.

Daktari huyu amevalia sare rasmi za kazi, ako ofisini kwake na wahudumu. Kando yake kumeketi msichana wenye kuvalia nguo nyeupe na mwengine kuvalia dera la rangi ya machungwa wanaonekana kuongeleshana.

Madaktari hawa wamevalia sare rasmi na wako kwenye chumba cha kufanyia upasuaji. Kando yao kuna mashini na pia kuna miale za jua zinazoonyesha na tarakilishi.

Wauguzi hawa wawili wanaonekana kutabasamu kwa ishara ya kunyoosha mkono ama kidole gumba, mwengine amevalia miwani na kwa kichwa amejifunga kitambaa. Kando yake kuna tarakilishi yenye ilioko kwa meza.

Mafuriko haya yamefanya watu hawa wawili wakakwama na pikipiki kwenye bwawa la maji. Mbele yake kuna msitu wenye kijani kibichi na maji inapita chini.

Watu hawa wawili wako kwenye kiwanda. Wamevalia nguo rasmi ikiwemo ovaroli ya rangi ya manjano na gambuti . Kwa kichwa pia wamevalia maski ama barakoa ngumu ya kuvuta hewa na wameshika mtungi wa rangi nyekundu na mwingine uko chini.

Maboti haya matatu yanaashiria kuokoa watu katika mafuriko ya mvua, kutoka nyanda moja kwenda nyanda ya pili. Mbele kuna nyumba za nyasi na pia kuna migomba na mahindi iliyopandwa.

Wanandoa hawa wanafurahia kupata mtoto wao, mama akiwa amemshika bwana na mtoto akiwa ameshikiliwa na mzazi, na kumwangilia kana kwamba anastaajabu kuona mtoto mara ya kwanza.

Mama huyu amelala chalichali na ni mjamzito. Amevalia nguo nyeupe kujiftanda kwenye kichwa yake na pia kuna mhudumu anayemshika kwa tumbo kuashiria kwamba kumpea ganga ganga za kwanza.

Daktari huyu anaonekana akiwa na furaha akiwa na mgonjwa wake kando. Amevalia sare rasmi ya kazi ya rangi ya kijivu. Kuna mwenye ameshika kalamu na karatasi. Mbele yake kuna mgonjwa aliyelazwa kwa mashine ya kupiga picha.

Dawa hii aina ya Kapsuli emeekelewa juu ya meza. Kifuniko yake yenye nyeupe na iko na maandishi ya rangi ya samawati na chini pia kuna tembe zinakaa rangi nyekundu.

Dawa hizi za kienyeji zimepangwa kwa utaratibu. Inaonekana kuwa kwenye soko kanakwamba mtu anawauzia watu na pia kuna panga na mabagi yaliyo kwenye upande wa pili na mifuko ya kufungia.

Mwanadada huyu yuko kwenye kiingilio cha hospitali ama kliniki ya meno. Juu yake kuna chapo la kuonyesha meno na pia kuna saa iliowekwa kwenye ukuta wa rangi ya kirimu na kando kuna maelezo ya kulipa.